Watu kadhaa wanaweza kuonekana wanawake kwa wanaume wakiwa wamevalia mavazi nyekundu. Wanawake wengi wanaonekana wakiwa wamekalia viti vya magurudumu huku mmoja wao ameshikilia bendera kubwa ya Kenya yenye rangi ya kijani, nyeupe, nyeusi na nyekundu. Wanaonekana wakishangilia jambo fulani.

Kuna jengo lenye ishara ya maandishi KSDC , Kenya Society for Deaf Children na pia Dechi Hearing Center ikiiashiria kutoa huduma ya kuskia kwa ajili ya watoto viziwi. Milango miwili na bendera ya kenya zimening'inia kado ya mlango wa kulia. Pia kuna pambo ya mfuto buluu na nyeupe zilizofungwa kwenye nguzo. Mbele ya jengo kuna mimea ndogo.

Kuna tanki kubwa ya rangi nyeusi, pia kuna bango kubwa ya rangi ya kijani ambalo limeandikwa fire assembly point. Kuna nyasi pia na miti, ambayo yanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana ikiwa ya kawaida kutokana na uwepo wa jua.

Nguzo ndefu nyeupe ya bendera imesimama katikati ya eneo la kijani kibichi. Chini yake kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri ikiwa na mimea iliyopongelewa vizuri. Nyuma ya nguzo miti mikubwa ya majani mabichi inatoa kivuli. Upande wa kulia kuna tangi kubwa nyeusi ya kuhifadhi maji. Na karibu yake kibao kinachoashiria Fire Assembly Point . Mandhari haya yanaashiria mazingira safi yaliyopangwa vizuri.

Jengo lenye ngazi za nje zinazoelekea juu zinaonekana . Ngazi hizo zimetengenezwa kwa chuma cheusi na zina sehemu ya kupanga zenye rangi ya machungwa na benki . Jengo hilo lina ghorofa kadhaa na corridor za wazi zinazounganisha sehemu mbalimbali. Nyasi iliyo katwa vizuri inaonekana ikionyesha mazingira yaliyotunzwa . Pia kuna jengo lingine ambalo linaonekana .

Kuna madawati tupu, ambayo yanaweza kuonekana pamoja na viti, mbele kuna meza ambayo ina vitabu kadhaa, na kiti cha plastiki ambacho kinaweza kuonekana, pia kuna madirisha ambayo yameweza kufunikwa na vitambaa, ukuta, unaweza kuonekana ninwa rangi ya nyeupe, eneo hili, linaonekana kuwa ni darasa, au eneo la mafundisho.

Wanaume wawili wanaonekana mmoja akiwa amevalia shati ya kinjano lenye maandishi kama vile Guid na mwingine akiwa amavalia shati ya rangi nyeupe, yenye maandishi kama vile Kenya na kimani, wanaonekana wakikimbia wakiwa wamenyanyua mikono yao juu. Mmoja wao amefunika macho yake na kitambaa cha samawati.

Kuna jengo refu ambalo linaweza kuonekana na lingine halionekani vizuri, mazingira haya yanaonekana kuwa ni safi kutokana na uwepo wa miti na nyasi na mimea mengine, pia kuna gwaride ambalo limezingirwa na maua yaliyokatwa vizuri, kuna tanki ya nyeusi ambayo linaweza kuonekana kwa umbali.

Wanaume wawili wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa vumbi wakitumia magongo. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine jezi nyekundu. Mwanaume mwenye jezi nyekundu anajiandaa kuupiga mpira huku yule wa kijani akikimbia. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali. Hali hii inaonyesha mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea licha ya changamoto za kimwili.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi limejengwa na mawe na kuta ya rangi ya cream limesimama wima. Lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa katika kila ghorofa. Chini ya jengo kuna vichaka vya kijani kibichi vilivyopambwa vizuri. Ishara ndogo ya maandishi visitors please pass through the office imewekwa kwenye vichaka. Hali hii inaashiria jengo la ofisi au taasisi lenye utaratibu wa wageni.

Kuna ubao mkubwa wa rangi nyeupe, wenye maandishi usioonekana vizuri, pia ukuta wake ni wa rangi ya kijani. Eneo hili linaonekana kuwa darasa, au ofisi kutokana na uwepo wa maandishi, yaliyomo katika ubao.

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke wamevalia mavazi sawa. Ingine imeandikwa Kenya na ingine Koech, chini kuna maneno ambayo yanawahusu yakisema kuwa hao ni wa Kenya pia yanaongelea kuhusu mahali wamezaliwa na wanacheza mchezo wa Para -athletics na wana ulemavu wa macho.

Mwanariadha akiwa amesimama kwenye wimbo wa riadha akiwa amevalia shati nyekundu yenye neno Kenya mbele, chini kuna taarifa kumhusu ya kua ni mkenya, alizaliwa Mechi tarehe moja, mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na nne, pia anacheza mchezo wa para-athletics na anaulemavu wa mkono wa kulia, nyuma kuna majengo yanayoonekana na miti kwa umbali.

Bango la tangazo limebandikwa kwenye ukuta, emoji kubwa ya tabasamu na imeandikwa great progress . Pia kuna michoro ya vitu mbalimbali kama vile samaki na viumbe vingine vya majini vilivyopangwa kwa laini katika mfumo fulani. Rangi iliyotumika ni ya gavu ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na saduku la kipigia ngumi. Anaonekana akimpa maelezo ama kumsaidia mtu mwingine aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtu aliyeketi amevalia glavu ama anaonekana akipiga ngumi. Mazingira yanaonyesha haya ni maeneo ya mazoezi kutokana na uwepo wa vifaa vya kufanyia mazoezi.

Watu kadhaa wamesimama wima, huku wengine wakishikilia vifaa vya kuwasaidia kutembea, au kuchezea mpira, wanaonekana kuwa ni viwete, wamevalia mavazi yanayofanana, nyuma yao kuna miti ambayo yanaonekana, hali ya hewa inaonekana kuwa ya kwaida.

Ukurasa wa kitabu unaonyesha peneli nne za mafunzo ya lugha. Peneli mbili za juu zinaonyesha mwanamume akishika kitabu kimoja na kisha vitabu vingi, vikifafanua hiki na hivi. Peneli mbili za chini zinaonyesha mvulana akishika kiatu kimoja na kisha viatu viwili, pia akifafanua hiki na hivi. Kila peneli ina maandishi yanayoelezea matumizi sahihi ya maneno hayo. Hali hii inaashiria somo la sarufi kuhusu umoja na wingi.

Mwanaume mmoja amevalia suti na tai, anazungumza kwenye jukwaa mbele ya maikrofoni . Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi KISE conference Theme Empowerment and Development in Mental of Children with Disabilities .Pia kuna nembo ya mashirika ikiwemo ya Kenya Institute of Special Education KISE na wizara ya elimu ya nchini KEnya. Mandhari yanaonyesha mpangilio wa kitaaluma ya mkutano.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Amekalia kifaa ambacho ni cha rangi nyekundu ama katika eneo la mazoezi kulingana .Chini kuna maandishi ambayo yanaelezea kumhusu kama vile yeye ni Mkenya na siku yake ya kuzaliwa.

Chumba kina rafu mbili za vitabu au kuhifadhi vitu. Moja ikiwa ndefu na nyingine fupi. Rafu ndefu ina vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo vitabu na mafaili na vifaa vya elektroniki. Sakafu inaonekana kuwa na zulia au mkeka wa rangi nyeusi na kahawia. Ukuta wa nyuma, unaonekana kuwa na mabango au karatasi zilizobandikwa. Hali hii inaashiria chumba cha ofisi au maktaba ndogo.

Kuna mlango mkubwa wa mbao ambao una rangi ya kahawia. Kuna lango kubwa ambalo lina maandishi no exit for students .Kuna ukuta ambao unaweza kuonekana ukiwa umeshikana na mlango huo.

Folda na mafaili kadhaa imepangwa juu ya meza au rafu. Zina rangi tofauti kama vile buluu, kijani kibichi na nyeusi. Zimepangwa vizuri kuashiria mpangilio wa nyaraka. Pia yanaonekana kutumika kwa ajili ya kuhifadhi na kupanga karatasi au hati. Mandhari haya yanaashiria mazingira ya ofisi. Ni mkusanyiko wa vifaa vya ofisi inavyotumika kuhifadhi taarifa.

Jengo kubwa la ghorofa linaonekana na mlango wa rangi ya kahawia na juu yake pia kuna mlango mkubwa wa rangi ya kahawia. Kuna madirisha makubwa ambayo yanaonekana, mbele ya mimea na maua ambayo yame katwa vizuri pia kuna nyasi. Hali ya hewa inaonekana kuwa kawaida.

Mlango mkubwa wenye rangi ya kahawia unaweza kuonekana ambao umetegenezwa kutumia mbao .Kuna bango yenye maandishi ya kiingereza ambayo ni chemistry lab , biology lab .Kuna bango mengine ambayo yanaonekana kuwa yamefutika.

Kuna rundo la vitabu vingi vingi vikiwa na kurasa za waridi na manjano. Baadhi ya majina yanaonekana kama vile John Hambwe na Ayubu Mashakani. Vitabu hivyo vimepangwa juu ya meza au sehemu nyingine tambarara na baadhi vinaonekana vimefunguliwa kwa kutumika.